Gari hili la rangi ya nyeusi inapendeza, inaonekana kua ni mpya kwa kua gurudumu zake ni safi na inametameta na inakaa kua hijatumika. Liko kwenye maegesho katika nyumba ya kuuzwa.

Hii ni bima ya afya inaitwa 'Imana' na inaonekana kwamba inasaidia watu moja kwa moja katika ofisi zao ambazo ziko Westlands katika Krishna Center.

Magari ya rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwenye chumba la kuuza. Magari haya ni mapya kwa kuwa hayana lebo ya nambari ya usajili. Kuna mtu mmoja ako nje anatazama magari haya labda ili kujua gari lipi anaweza taka kununua.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali kuna viazi na vinywaji kwenye jokoo huu. Pia hili ni duka la mpesa ambapo unaweza kutoa na kuweka pesa kwenye akaunti yako ya simu.

Gari hili linapendeza, ni la rangi ya samawati, dirisha zake ni safi kabisa na inaonekana kwamba ni mpya na jina lake limeandikwa hapo kwenye gari hili.

Hizi ni noti, za laki moja za nchi ya kenya ya kitambo, pesa hizi zimeweza kubadilishwa na sasa noti tofauti zinatyumiwa, pesa hizi ni mingi na zinaonekana zikiwekwa kwenye sefu ili kuweka vizuri zizipote.

Watu watatu wamesimama wakitasama simu , Kuna magari kando yao magari mengi wawili hawa mwanamke na mwanamume wanaonekana kuwa wana ndoa na moja aliyevalia suti anaonekana kunyesha kitu kwenye simu hivyo wanaonekana kuelewana kwa jambo.

Hii ni noti ya laki Moja ya kitambo ya Kenya, Ina picha ya rais Moi ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Kenya pia ina picha ya ndovu nyuma yake na pesa hii iliweza kutolewa na ingine hutumika Kwa Sasa

Hii ni programu tumizi ya safaricom au mpesa ambayo inaonyesha pesa ambayo mtu huyu amebakisha kwenye akaunti yake, na pia inaonyesha jinsi anavyoweza kutumiwa pesa yake.